Shamba kubwa la ndizi linaonekana na mimea. Mimea hii ni mimea ya ndizi iliyotapakaa katika shamba hii. Mmea wa rangi wa kijani kibichi. Kando pia tunaona mabati, paa la nyumba linaonekana kando na shamba hili. Pia kuna chakula ya ng'ombe sehemu hiyo ambapo kuna nyasi.

Zizi la ng'ombe au mahali pa kuuzia ng'ombe. Ng'ombe wengi wanaonekana wakiwa wamefungiwa mahala hapo. Pia, kuna watu wale ambao wanatembea katikati ya zizi hili la ng'ombe. Pengine ni wauguzi wa ng'ombe au hata wachungaji wa ng'ombe wanao angalia ng'ombe hawa. Wanaonekana kuwa wa maziwa.

Mwanaume mmoja ameshikilia ndizi kubwa iliyokomaa. Hapo ni shamba la ndizi kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi ndizi. Mimea hizi ni mimea za ndizi. Kando pia kuna fence ya nyumba. Pia mbele kuna nyumba. Ndizi hii imekomaa na ni kama imelegea inataka kuanguka. Mwanaume huyu ameshikilia na mche.

Bakuli kubwa ya gilasi iliyobeba maziwa mengi, maziwa yaliyoganda. Kama tunavyofahamu maziwa ni bidhaa inayopatikana kwa ng'ombe na maziwa hii inaweza kutumika kutengeneza baadhi ya bidhaa mingi kama vile mala.

Mama mmoja aliyefungia kanga kiunoni, na mwenye furaha tele, anaonekana mashambani akitengeneza ndizi. Furaha yake inatokana na kazi anayofanya ya kutengeneza ndizi. Wakulima wengi wanapenda kupanda ndizi. Hivyo basi, kuna aina mbili za ndizi. Ndizi wa kukaanga na ndizi wa kuivishwa. Ndizi ni muhimu na chakula tamu katika lishe yetu ya kila siku.

Mafuta ya maziwa yanayotokana na maziwa mala au pengine kuchemshwa kwa maziwa yamo ndani ya kichungi ya kijani kibichi na mwiko. Vingine yanasiagwa yaweze kutoa bidhaa fulani.

Wanaume wawili wanaonekana, mwanaume mmoja akiwa ni mwenye pikipiki au anafanya kazi na bodaboda. Anaonekana kuwa anauza maziwa na amemletea huyu mnunuzi maziwa. Mnunuzi huyu anabadilisha maziwa katika konteina nyingine.

Mkulima mmoja wa kiume aliyevalia nguo za ya rangi nyeupe na nyeusi anaonekana amesimama kando ya ng'ombe mmoja aliye na rangi ya nyeupe na nyeusi, ng'ombe huyu ni wa dume na ni ng'ombe wa kukamwa. Inaonekana kana kwamba huyu mchungaji amemkama ng'ombe huyu ama hata alikuwa anamtibu ng'ombe huyu.

Kuna mama mmoja aliyebana nywele zake katikati kwa kutumia kibanio. Amevalia aproni na kubeba kifaa cha kunyunyuzia mifugo dawa. Kuna baadhi ya mifugo wanaonekana pale. Mama huyo anaonekana kuwa daktari wa mifugo anayenyunyuzia mifugo hawa dawa.

Mkulima mmoja aliyevalia shati ya rangi ya nyeupe na gambuti za rangi nyeupe ,anaonekana amesimama kando ya ng'ombe.Ng'ombe huyu ambaye ana rangi nyeusi pamoja na rangi ya nyeupe ni kana kwamba alikuwa anakama ng'ombe huyu ama hata alikuwa anamtibu ng'ombe huyu.

Mtu anakama ngombe kwa kutumia ndoo ya mabati. Ngombe huyu ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe. Mtu anayekama ngombe amevaa viatu na soksi. Macho yake hayaonekani, ni mikono tu ndo inaonekana akikama ngombe yule.

Bakuli kubwa inaonekana imebeba maziwa. Maziwa iliyoganda ya ng'ombe. Kama tunavyofahamu maziwa ni bidhaa inayokutokana na ng'ombe. Kuna vijiko kubwa inayochotwa nayo maziwa hii. Maziwa hii inaangaliwa ka ni nzuri ya kunywa au ata kuuzwa.

Mandizi ya rangi ya kijani kibichi yametapakaa katika shamba hili la ndizi. Mkulima huyu aliyevalia nguo za rangi ya nyekundu pamoja na nyeupe anaonekana ameshika kiuno kama kwamba amestaajabu anayoona shambani. Mandizi haya yamekomaa vizuri na kunawiri. Hii ni thibitisho kamili kuwa ndizi inafanya vizuri katika sehemu hii.

Mandizi tatu makubwakubwa yaliyokomaa ya rangi ya kijani kibichi yanaonekana. Katikati kuna ndizi kubwa na juu yake kuna yale ambayo yameanza kuiva. Kama tunavyofahamu ndizi ni ya aina mbili. Kuna ndizi ya kukaangwa na ndizi ya kuivishwa.

Ndama na mamake wanaonekana wamelala mchangani. Ndama huyu na mamake ni wa rangi ya nyeupe na nyeusi iliyochanganyika. Sababu haswa ya ndama huyu na mamake kulala pale mchangani hatujui. Pengine inaweza kuwa wanaugua au hata wamekufa kutokana na vifo vya wanyama.

Wanawake watano wanaonekana, wawili wamesimama wakiwa wamefunga kanga kiunoni. Wawili wameketi na mmoja ameinama, wawili wanaonekana wakipima maziwa kutoka kwenye bakuli na kuziweka katika bakuli zingine. Maziwa hii inaonekana ni bidhaa imetoka kwa ng'ombe, nyuma yao kuna vyombo vinavyoonekana na pia nyumba yao inaonekana mahala hapo.

Watu kadhaa wamesimama kando yake kuna mkeka uliotandikwa ambao una mmea fulani, mmea huu unasukumwa katikati na mwanaume moja aliyevalia shati ya rangi nyekundu mkononi ameshika kijiko kubwa anasukuma nayo mimea hii katikati.

Mwanamume mmoja anaonekana amebeba mtungi wa kuhifadhia maziwa, mitungi hii ni miwili, iko juu ya pikipiki, kando tunaona nyumba na pia kuna lori nyeupe, inakaa ya maziwa, lori hili limekuja kuchukua maziwa kwenda kuuza au hata limeleta maziwa ya kuuza.

Mandizi yaliyokomaa yamenawiri vizuri, mandizi haya ni ya kijani kibichi yamefunikwa na matawi yao ya kijani kibichi, mandizi haya yanadhihirika kuwa ni mandizi ya kuivisha maana kuna ndizi nyingine imeanza kugeuka manjano.

Ng'ombe aliyefungwa kwa mti mkubwa, ng'ombe huyu ni wa rangi ya nyeusi iliyochanganyika na nyeupe, ng'ombe huyu anaonekana ni mgonjwa maana kuna vitu vimefurafura kwa mwili yake, ng'ombe huu haonekani mwenye furaha kutokana na vitu ambavyo vilivyofura kwenye mwili wake.